Kuna watu ambao wamepiga foleni, na mbele yao kuna watu ambao wameketi, wanahudumia hao watu na kuna mdada mmoja ambaye anataka kupeana bahasha, na kuna mtu ambaye anamuangalia anataka kupewa maagizo.

Kuna watu watatu ambao wanekutanisha mikono yao, na wamevaa nguo ya color nyekundu. Na wawili hao ni wanawake na mmoja ni mwanaume.